Mtoto mchanga ambaye ndio tunaona mamake akimchunguza pale ambapo inaonekana shughuli ya kumleta mtoto huyu duniani imefanyika hivi karibuni. Ukimuona mtoto yule anapendeza sana na mama akiwa anamchunguza pale kwenye goti lake au miguu akihakikisha kuwa mtoto ako vyema.

Hapa kuna chupa nne ambazo ni za dawa pia tunavyoona kila chupa ina maelezo yake ya dawa fulani au dawa inayosaidia kukinga au kumaliza maumivu fulani kwenye mwili.

Maelezo yanaendelea hapa kwenye shule tunawaona wanawake wawili ambao wametabasamu sana kwenye nyuso zao wakiwaelezea natumai ni watoto au watu wazima kuhusu taulo za kike zinavyotumika na jinsi zinavyowekwa.

Haya ni mafuriko ambayo yamefanyika kwenye kijiji hiki, ambapo tutaona nyumba nyingi ni ya nyasi na pia tunaona wanawake wawili wakiwa wanatembea kwa maji hayo machafu wakiwa na vijiti vya kuwaelekeza njia.

Kikundi cha watu ambao wamevalia kabuti nyeupe, wanatoa maelezo kadha wa kadha, kuhusu kuosha mikono yao na jinsi ya kudumisha usafi katika mazingira yaliyomo binadamu yeyote. Tunaona pia kunao mitungi ambayo yameegeshwa pale kando ambayo ni ya kuchotelea maji au yakuekea maji ya kuosha mkono.

Hivi ni virutubisho ambavyo vimewekwa kwenye chupa na pia kuna vingine ambavyo vimetolewa vikawekelewa juu ya meza meza yenyewe ni nyeusi hapo kando tunaiona ikiwa na pasia ikiwa na maua kadha wa kadha pale ya kutengenesa.

Watoto wawili, wa kike na wa kiume, wanajaribu kuchotelea maji kwenye vibuyu vyao, wakiwa kando ya kidimbwi cha maji ambacho kimejaa taka na tunavyoona kunayo pipe inayotoa maji hapo kando au inayopitisha maji ambayo wanajaribu kuchotelea .

Huyu ni daktari wa meno ambaye anamhudumia mgonjwa wake pale, tunaona wamevalia wote yale miwani ya kusaidia au kukinga dhidi ya makali ya ile taa ambayo imevaliwa na yule daktari.

Muuguzi akitayarisha sindano ile na dawa ya chanjo tayari kuanza kuwadunga wagonjwa ambao watajitokeza kwa ukumbi huu. Tunamwona akiwa amevalia barakoa lake pamoja na wenzake pia pale kazini , wakiwa tayari kuwapokea wagonjwa ili kuanza shughuli yao ya chanjo.

Hapa tuna ona mafuriko ambayo yamejaa kwenye barabara tuna ona watu wakiwa wana ng'ang'ana kupita kwenye maji haya ambayo yame wafika kwenye paja unaona pia nikama kuna wanaume wanaenda kazini.

Hili ni kamati la wauguzi ambao wamebeba vibegi vyao vya nyekundu vile. Natumai wamebeba madawa ya kusaidia wale wanaochanjwa. Naona wakiwa na mkubwa wao hapo akiwapa mawaidha kadha wa kadha.

Hivi ni virutubishi ambavyo vimewekwa kwenye karatasi tofauti tofauti na vile vile pia tunaona yamewekwa kwenye kasuku nyeupe pale. Tunaona mkono hii imebeba madawa yale, kuonyesha jinzi ambavyo vimewekwa.

Shughuli inayoendelea hapa ni ya chanjo, tunamuona mwanaume mwenye asili ya kimaasai akiwa pale amevalia barakoa lake, akiwa na yale mashanga kwenye shingo lake, pia ambayo ni maridadi sana kwenye uso yake.

Uwanjani humu tunamuona muuguzi akiwapatia kina mama mawaidha. Kina mama hao wamejifunga leso zao ambazo zina maridadi mno. Tunawaona wakiwa makini sana kusikiliza yule muuguzi anapowapatia yale maelezo kwa kina.

Tunaona dawa yamewekwa kwenye chupa vya plastiki, na pia tunaona ni madawa yenye aina mbalimbali. Na pia natumai yanatumika kudhibiti magonjwa mbalimbali, kulingana na Emmanuel Herbal Clinic .

Haya ni chupa ambayo yameandaliwa hapa yakiwa ya samawati na manjano. Ukiangalia chini pale kuna sindano ambayo ni ya udhuringi na pia manjano na kunayo chupa ya chanjo hapo kando.

Hivi ni chupa tatu vya kuongeza kalsiamu kwenye mfupa na pia tunaona pale ni kampuni tofauti tatu ambazo zina maelezo madogo madogo kwa yale vikaratasi ambavyo vimezingira chupa.

Shughuli inaendelea hapa ni ya kusafisha na kuosha mkono kutumia sabuni na maji. Unavyoona mkono huu umeng'ara, kwenye kucha unaona vizuri na pia tunatumai ni ya kutayarisha.

Wake kwa waume wameungana ili kuyainua mikono yao, wakiwa wamevalia barakoa na manguo mbalimbali. Natumai kuwa wanafanya yale ambayo ni mazoezi ya kuonyesha ufupavu wao kwenye misuli na pia kwenye afya yao.

Hawa ni nzige wengi ambao wamevalia ardhini hii na ukiangalia pale kuna wanaume wawili ambao wanajaribu kupigana na makali ya nzige nzige na ukiangalia pia wanatabasamu kwenye nyuso zao hatuelewi pia.

Mandari hii niya hospitali ambapo tuna muona muuguzi akiwa anajaribu kuosha vifaa vyakisasa vya hospitali tunaona pia akiwa amevalia barakoa na ile sare yake ya samawati ambalo linang'a.

Virutubishi ambavyo tunaona hapa mbele yetu, ni chupa mbili ambavyo ni vya virutubishi vya kuongeza damu mwilini. Tunaiona pia kirutubishi ambacho ni cha kusaidia ile kinga ya mwili ndani ya mgonjwa.

Tunaye mzee mwenye umri wa makamo ambaye anachanjwa pale na muuguzi, muuguzi akiwa ameshikilia pale ambapo anafaa kuwa anachanja na wote wamevaalia barakoa ili kujikinga dhidi ya maradhi.

Hili ni chupa ambalo linaonyesha dawa ikiwa na maelezo yakuwa inasaidia yale maradhi ya covid-19 , naona mkono mrembo sana hapo ukiwa umeshikilia na kucha ambazo zimechongwa kuchongeka.

Tunamwona mwanadada mrembo sana ambaye ako na tabasamu la kupendeza akiwa ameshikilia vile vifaa vinavyotumika katika zoezi ya misuli kwa mgonjwa yeyote ambaye anaweza kuwa amepoza kwenye mikono au miguu.

Hili ni chupa ambalo limejaa dawa ya chanjo ya polio . Tukiona pia kunayo sindano pale ambayo imefunikwa bado haijatumika. Tunaona pia pale kile kifaa cha daktari cha kuskiza roho inavyopiga.

Hili ni chupa la chanjo ambapo ukiliangalia vyema likona maradhi ambayo inachanjwa dhidi ya na pia kunayo maelezo ya chupa hili linagoshana vipi kwenye karatasi ile.

Huyu ni meusi ambaye anamsuka mteja wake nywele pale akimtayarisha kwa ustarabu na utaratibu. Hatimaye anabomoa Ile nywele ya mteja, mteja akiwa ameketi pale akingojea apewe huduma hiyo.

Tunaona chupa tatu hapo yakiwa na virutubishi ambazo zinasaidia kwa vitamin D three na pia iliangalia vyema kunayo maelezo madogo madogo ya jinsi ya kunywa dawa kwa daktari.

Muuguzi anamwangalia na kumkagua mtoto mchanga ambaye natumai ndiye ametoka tumboni mwa mamake hivi karibuni, akimtazama kwa ukaribu sana na akijaribu kuiangalia afya ya yule mtoto.

Tunamuona muuguzi kwenye shughli ya kuchanja mtoto ambaye ameshikiliwa na mama yake. Chanjo hiyo inapatiwa kwa njia ya mdomo na tunaona pia mama akiwa ametabasamu sana kwenye uso wake mtoto akiwa tayari kupewa dawa.

Mama mwenye umri wa ukamavu akidungwa ile sindano za chanjo, kwenye mkono wake a muuguzi ambaye anaiangalia kwa utaratibu pale ambapo anadunga yule mama aliyevalia barakoa.

Shughuli inayoenda hapa ni ya kuokota sampuli kama tunavyoona daktari pale akiwa anaokota kutoka kwenye mdomo la mwanadada huyu, pia tunao wanaume wawili ambao wamesimama pale kando mmoja akiwa amevalia miwani.

Hivi ni virutubishi vya kusaidia kukinga dhidi ya magonjwa kadha wa kadha tunaona pia kunavyo mavikaratasi viko na rangi tofauti tofauti hapo vikiwa vinapendeza sana.

Kwenye mazingira hii tunaangazia kuwa kunao vijana ambao wamevalia sare vile vya shule, kama inavyoonekana, wakiwa wamevalia barakoa yao na wakiwa wanajaribu kuosha mikono vyao, hapo kukiwa na sabuni.

Shughuli inayoendelea hapa ni ya jino, tunaiona ile taa imemulikwa ndani ya midomo ya mgonjwa ambaye ni msichana mrembo sana, tunaona pia mhudumu wake amevalia nguo la samawati pamoja na kile ambacho amejifunika.

Kwenye jumba hili dogo la samawati, tunawaona wanawake na watoto ambao wamejipanga pale kwenye foleni, wakingojea kuchotelea yale vibuyu vyao maji. Ambayo nashuku ni ya kutumia nyumbani kwa wakati huu.

Mama huyu anakaa mwenye furaha sana akiwa anaiosha mikono yake pale kwa maji na sabuni. Pia amevalia kitamba pale kichwani na rinda ambalo ni kijani kibichi kinapendeza sana na ni mrembo.

Shughuli inaendelea hapa ni ya kuchunguza macho ingawa ikona tatizo lolote na pia daktari aweze kupeana mawaidha au orodha ya jinsi ambavyo kurekebisha shida ya ile jicho kutoka kwa mgonjwa wake.

Tuna muona mwanadada akiwa anachunguliwa na daktari kwenye sikio lake ili kuangalia tatizo. Mwanadada ametoa tabasamu pale sasa sidhani kunayo tatizo kubwa sana, ingawa inaweza kuwa tu kidogo yenye daktari anaweza tatua.

Hiki ni kifaa cha kisasa cha kuchotelea maji ya kunywa, maji masafi ambayo yametibiwa. Tunaona wanawake wawili wakiwa na yale mtungi ambayo ni ya kuchotelea maji ya ambayo ni ya kunywa kila siku.

Rangi hii ya zambarau ambayo inawekwa kwenye kidole cha mtoto huyu ni la kuashiria kuwa mtoto huyo amepitia shughuli ile ya kufanyiwa chanjo na tayari ameshawekwa kwenye horodha ya wagonjwa ambao wamesha dhibitisha kuwa chanjo hiyo imepitiwa kwenye mwili yao.

Shughuli za kushona barakoa zaendelea hapa na wanadada wawili warembo sana ambao pia wamevalia barakoa hivi wanavishona barakoa ili ziende zikauzwe pia wengine waweze kuvivaa kujikinga dhidi ya maradhi ya covid .

Hili ni chupa la dawa ambayo ni ya chanjo kwa ile kijikaratasi ambayo iko kwenye chupa hili inaonyesha maelezo kadha wa kadha au dawa hii inatumika dhidi kuchanja dhidi ya magonjwa gani hapa.

Kunae mkulima ambaye ako kwenye shamba anajaribu kumkatiza zile shughuli za nzige ambayo wanaeza wamevamia hii ardhi kwa wingi na inaonekana wameleta madhara mengi sana.

Karatasi hii inaonyesha maelezo ya dawa ambayo inatumika kwa kuongeza damu kwenye mwili , na pia inaonyesha ni rahisi kumeza na inaonyesha nambari ya yale virutubishi ambavyo viko hapo ndani.

Haya ni chupa ambayo yamebeba chanjo. Chanjo yenyewe ni ya kusaidia dhidi ya maradhi makalimakali mno ambayo yameandikwa kwa vijikaratasi hivi ambavyo ni vya hii chupa.

Hivi ni chupa vya dawa ambavyo vinatumika kwa chanjo mbali mbali na dhidi ya magonjwa mbali mbali ambayo kwa sana huwa athiri sana watoto na wale ambao hawaja kula lishe bora.

Hapa ni onyesho la kusikitisha sana tunaiona ng'ombe ambayo amekufa, nashuku ni kwa sababu ya ile ukosefu wa mvua na pia ukosefu wa chakula hapo karibu, tunaona wafugaji wawili wakiwa wanatembea.

Tunaiona chati ambayo imewekwa hapo, orodha ya yale matibabu ambayo inatibiwaiwa kulingana na miti shamba ambayo iko hapo, kwa hivyo hayo ni magonjwa hamsini ambayo inatibiwa na madawa hii.

Hili ni mtungi ambalo limebeba dawa ya ile ugonjwa ya kupooza. Tunaiona kibuyu hiki kikiwa na kifuniko cha nyekundu. Tunayaona maandishi yale yakiwa yameandikwa kwa rangi ya samawati kwa ukubwa.

Tunaona muuguzi akimchanjaa mgonjwa hapo kupitia sindano kwenye kono lake la kulia na pia tunaona wamevalia wote barakoa kulingana na jinsi mandhari ile iko ya hospitali kujikinga.

Naona daktari hapa kwenye picha wakiwa na vile vifaa vya kusaidia au kufanya oparesheni kwenye mgonjwa. Tunamuona muuguzi akiwa amesimama pale kando ambapo natumai wanaangalia yale matokeo.

Tunamwona mama mjamzito akiwa amelalia lile mkeka akiwa anasaidiwa na mkunga pale kupewa masaji kwenye tumbo lake. Natumia mama yule hana furaha sana kwenye uso wake kama inavyoonekana hapa.

Haya ni chupa ya chanjo na pia sindano ambayo dawa hizi zinatumika kwa kuzuia au kuimarisha kinga za mwili dhidi ya virusi vingi ambavyo watu huwa wanapata.

Tunaona wauguzi wawili wa kike ambao wamevalia sare zao za samawati wakiwa wamevalia glavu na barakoa pia tunamuona mmoja akiwa amevalia kifaa cha kisasa ambacho ni cha kusaidia kuangalia ndani ya domo la mgonjwa.

Hiki ni chupa cha kirutubishi cha Sol-D ambacho kinaongeza au kinasaidia kuongeza ile misuli ya mwili, pia mfupa. Pia tunaona inasaidia moyo kupiga vyema na pia tunaona inasaidia kwa ile kinga ya mwili ambayo inahitajika kwa binadamu ili kuwa na afya njema.

Yaonekana kubwa muuguzi amevalia barakoa. Pale kuna mgonjwa ambaye wananong'onezana kuhusu mawaidha kadha wa kadha. Tunaiona sanitizer ikiwa pale kwenye meza na pia faili .

Yaonekana barabara hili limejaa maji na kunayo bado motokaa ambayo inatumika kwenye barabara hili. Maji hii imetapakaa kila mahali kwenye barabara. Kunao pia wananchi ambao wanatembea pale kando hali ya kusikitisha.

Yaonekana hapa kuna zoezi linaendela la kujenga misuli, naliona mkono hapo la daktari ambaye anasaidia mgonjwa kufanya mazoezi yake ile ili kumrudisha sambamba.

Wanadada warembo hawa, namwona mmoja hapo amembeba mtoto mzuri ambapo nashuku hapa ni kwenye hospitali bado amekuja kutembelewa, ameletewa zawadi na mwenzake hapo kando naona blanketi la mtoto, naona kichwa la mtoto pale, naona furaha kwenye nyuso zao. Mwanadada huyo ambaye amevaa rinda anakaa kuwa na furaha sana.

Shughuli inaendelea hapa ni ya kutengeneza meno. Tunaona madaktari wawili ambayo kuna mmoja akiwa ameshikilia upande wa juu wa mdomo wa mgonjwa huyu ili kuangalia shida ya jino lake linatokea wapi hasa na kumweleza.

Hapa ni shughuli ya kunyunyizia matawi dawa ambapo tunaona bado ni kukuzwa inakuzwa kulingana na mandhari yale, yale matawi yanakaa kunawiri kulingana na ubora wake.

Hapo kuna daktari wa meno wanaoshughulikia mdomo ya mwanadada hapo wakijaribu kuweka vifaa vile vyenye vinapatikana kwenye hospitali ya meno kuangalia shida iko wapi au tatizo la mdomo iko wapi.

Shughuli inayooendelea hapa ni ya kuhamazisha watu jinsi ya kuosha mikono yao na kuhimiza jinsi ya kuendeleza usafi kwenye mandhari ya nyumbani ata kama iko kwenye shamba .

Haya ni mafuriko ambayo yametapakaa kwenye ardhi hili ambalo ni kubwa sana. Ukiangalia mpaka kule upande wa mwisho inakaa imeathiri ardhi kubwa sana. Tunaona maji yale yamefunika mpaka mazao ambayo yako wapo.

Chupa hivi vimeonyeshwa vimebeba dawa au chanjo ya yellow fever. Tunaiona shindano pia ikiwa imelazwa hapo chini pia tunaona barakoa ambapo naona ni shughuli ya chanjo inahitajika kuwa imesha anza hivi sasa.

Hili ni chupa la sindano ambazo ni za kuchanja, kunayo dawa hapo ya chanjo ya Measles, Mumps na Rubella ambayo inadungwa watoto dhidi ya ugonjwa haya na maradhi ambayo yanaweza kuwa ya hatari sana kwa afya yao.

Hapa ni kwa shamba, kuna nyunyuziwa dawa la mahindi, naona mahindi hapa yamemea ingawa hayajakomaa kuwa refu. Kwa hivyo nashuku hii ni dawa ya kusaidia wadudu au ya kusaidia kukuza au kusaidia kutengeneza yale matawi yanawiri ili ile mahindi ikitoka iwe mahindi imekomaa iko sawasawa.

Furaha iliyoje kwa mwana akiwa amewasili. Tunamuona mama pale akiwa ametabasamu sana na mwanawe pale akiwa na rangi mzuri akiwa mwenye afya na mrembo.

Gari hili hutumika kwenda kufyonza, uchafu wa haja, kwenye vyoo vya umma. Natumai hapa limeegeshwa ili kuyatoa yale uchafu au labda ya kuangaliwa jinsi ambavyo inafanya kazi.

Tunaona mwanadada ambaye ni mgonjwa akihudumiwa na muuguzi wake hapo. Kunayo manongonezano kati ya hawa wawili ambapo wote wamevalia nguo nyeupe zikiwa na maua au maandishi.

Haya ni madawa ambayo yanasaidia kwenye kinga ya mwili ya damu na naona madawa hii yamepangwa kwa mpango wa sita sita wakila kaseti.

Hapa tunawaona wake na wanaume wakiwa wameungana kusafisha mazingira yao kuokota makaratasi ambayo yanaonekana yametapakaa hapa kwenye hili mazingira na kuchomelewa pale kando, tunawaona wakiwa wanatumia vijiti.

Kunayo mkutano hapo inayoongozwa na mwanadada anayejaribu kuwazungumzia kina mama, kina baba. Nawaona pale kunao wanaokaa kama wakubwa wenye kiti wenye hii mkutano.

Twamwona mama akiwa anamhurumia mwanawe akiwa anapewa chanjo hapo mwanawe akiwa amelia sana anapodungwa na muuguzi kwenye paja lake ambapo naona mama pia akiwa ana.

Wasichana wawili wako kwenye kidimbwi cha maji ambapo wanachotelea mitungi yao ili wapeleke maji haya natumai nyumbani kutumia kupika, kufanyia mambo mengine nyumbani pale.

Mitungi yamepangishwa foleni natumai hapa ni maji inaendelea kuchotelewa na kunaye mama hapa amevaa rinda refu anakaa kuingalia upaa wa umbali na tunaona pia kunao watoto wako hapo nyuma yake wanajaribu kusongesha mitungi.

Hili ni chumba cha mgonjwa ambaye anaangaliwa jino kunaye daktari hapo anaangalia mdomo wa mgonjwa huyu ili kuweza kuangalia shida inatokea wapi au anaweza msaidia kwa kung'oa.

Kunayo huduma inatolewa kwa mgonjwa huyu. Kunao wauguzi hapo wanaoshughulika kutoa yale mapaipu kwenye mdomo chake. Tunaona pia kwenye tarakilishi pale kando wakiangalia maelezo ya ugonjwa ile.

Tunaona muuguzi akimsaidia mama kuosha au kusafisha ile sikio lake kutumia mashine ambayo inatumika kwa kuoshea sikio, tunaona mama akiwa kwenye utulivu sana akijaribu kusikizia ile mashine kwenye sikio lake.

Hapa yaonekana kuwa kunayo maonyesho ya jinsi ya kuosha mikono yawe safi ili kujikinga na maradhi ambayo yanaletwa kulingana na uchafu ambao tunaokota na kwa kila jinsi tunavyoendelea na maisha yetu ya kila siku.

Tunamuona mwanaume huyu akiwa anadungwa sindano akiwa amefunga pale macho nashuku sindano hiyo ni chungu sana kwenye mkono wake na kunaye ambaye anamsaidia hapo nadhani ndiye muuguzi wake anamsaidia kuingiza dawa kwenye mishipa.

Hapa yaonekana kunayo mawaidha ambayo inabadilishwa kati ya watu hawa wawili ambao ni wa kike. Wanaonyesha kuwa na shinikizo fulani hapo kwenye kitabu hilo na natumai hapa ni nyumbani.

Hapa tunaye mama ambaye amemshikilia mwanawe tayari kupewa chanjo na muuguzi ambaye pia anamwangalia mtoto yule kwenye domo lake ili amwekee dawa hilo la chanjo kwenye domo lake kumkinga dhidi ya maradhi.

Hili ni chupa ambalo limebeba dawa ya kuchanja dhidi ya polio. Tunavyoelewa kuwa polio hudungwa kwa watoto. Ni dawa ambayo inapatikana kwenye zahanati na pia kuna wahudumu ambao hukuja kwa milango kudunga watoto.

Tunamwona mwanadada akiwa amesimama pale akiwaelezea wenzake mwanafunzi huyu kuhusu jambo ambalo natumai ni mwalimu amemwashiria ili asaidie wenzake hapo mbele.

Inaonyesha hapa kunayo mgonjwa ambaye anafanyishwa mazoezi ya misuli labda ya mikono ,au kuangalia kama kunayo maendeleo anaeza fanya na Ile mkono yake ambapo unaona ni kama ugonjwa ulikua umemshika hapo awali.

Hii ni shughuli ya kusaidia kuangalia jinsi jicho la mgonjwa huyu linavyoonekana au ingawa iko na tatizo ili aweze kupewa mawaidha ya kile ambacho anafaa kufanya.

Hili ni onyesho la chumba cha mgonjwa au chumba cha dharura nadhani pia ni pale nyuma ya ambulensi ambapo tunaona kitanda cha mgonjwa kimewekelewa pale kikiwa na vifaa vya kisasa.

Kunae mwanaume ambae anakaa kulemaa upande mmoja wa mguu wake. Tunamuona akiwa ametoka kwenye msalani kujisaidia akiwa amesimama pale akitabasamu natumai ako salama salimini.

Kunaye daktari wa meno hapo anamsaidia mama kuangalia jinsi au shida ya jino lake liko wapi. Tunaona pia mama yule amevalia barakoa , pia kulingana na kanuni za hospitali tunaona pia mhudumu amevaa barakoa lake.

Mandhari hii ya kuvutia inaonyesha hapa muuguzi ambaye anamwangalia mtoto hapo kwa utaratibu fulani wa kiafya, naye mama amemshikilia mtoto ambaye anaangaliwa mbachokini.

Kunaye mhudumu ambaye anatembea kando ya maji mingi matulivu, anaonekana kuwa amevalia sare lake la kazi la manjano na pia amekibeba kifaa kile chake cha samawati hapo ndani pakiwa dawa ndani.

Tunaona hapo kunayo chupa inashiria dawa za mitishamba kulingana na jinsi ya kujikinga dhidi ya maradhi ambayo yanongeza mbegu kuondoa ganzi na pia vinginevyo.

Jamani naona mtoto mdogo hapo anadungwa shindano ametulia ameshikiliwa na daktari mwingine mkono, mwingine amemshikilia uso ndiposa aweze kudungwa shindano ili atibiwe au apate chanjo.

Maonyesho haya ni ya vitanda vya hospitali. Tunavyoona vimeorodheshwa na vimetandikwa pale na shuka za nyeupe. Naona pia kunayo kile kifaa cha kuwekelea kwenye kichwa cha wagonjwa.

Jengo hili lina mandhari ya kuvutia sana na unavyoliona liko na mawe ambavyo ni rembo sana pale kwenye kuta lake na kunaye mwanaume ambaye anaenda kuingia kwenye jumba hili.

Mandhari haya yanakaa kuwa yale ya hospitali ambapo tunawaona wauguzi wawili warembo sana ambao wanasaidia mama yule kubeba hawa watoto wake wawili. Natumai ni mapacha ambao wametoka kwa wakati mmoja.

Kuna maonyesho ya teknologia. Hapo tunaona wamebeba vile vitarakilishi vidogo vya kusaidia kulingana na ile mazoezi ambayo wanataka kupatiwa wafanye kwa wakati.

Koo sana lakini imejengwa kwenye ustaarabu ambao unafuraisha mno, nashuku hii ni ile jumba la kuendea haja inakaa vizuri sana.

Muuguzi anaonekana hapa akimtayarisha mgonjwa wake ambaye anafaa kuwa kwenye maandalizi haya inaonekana, na mgonjwa huyu wa hatumwoni sura lakini tunaona akiwa anafunikwa na shukwa na

Mama amemshikilia mwanawe tayari kudungwa chanjo na muuguzi ambaye anaonekana hapo akiwa anajaribu kuangalia, kuelekeza sindano yake kwenye guu la mtoto huyo. Anakaa kuwa shujaa sana.

Haya ni machupa ambayo yako na madawa ndani yake na kulingana na maelezo ambayo iko juu ya chupa hivi. Hivi ni machupa ambayo yamebeba madawa kulingana na ugonjwa wa mwili wa binadamu kwa kila wakati.

Kunaangaziwa hapa shida au tatizo la macho au jicho tukimuona mwenye harakati ama daktari wa kusaidia kuangalia macho anamsaidia yule mgonjwa wake kuangalia jinsi macho iko.

Vifaa hivi vinatumika na wasichana katika hedhi zao za kila mwezi ambapo tunaona mkono mrembo sana ukiwa na kucha safi sana hapo yanatuonyesha haya vifaa vya kutumia.

Mafuriko ya mto ambayo imesababisha kubomolewa kwa vibanda ambavyo viko hapo kando ya mto huu ,mto mwenyewe unaonekana umefurika sana na unaongezeka .

Kunaye mwanadada ambaye ameshikilia barakoa kwenye mkono wake ambapo pia amevalia barakoa lake pia kujikinga dhidi ya maradhi ambayo yanawezakuwa yanasambaa kwa haraka sana na pia naona amevalia glavu.

Haya ni chanjo ambayo yako ndani ya makaratasi bado yaonyesha kua ni ya chanjo za measles na mumps na rubella virus ambayo ni magonjwa yanayo washambulia watoto kwa sana.

Kunao wanadada watatu hapo, wawili wakiwa wamenyoa na kunaye mmoja hapo akiwa na nywele yake amevalia. Wamebeba begi kila mmoja begi mbili na begi vyenyewe ni vya nyekundu na vifaa vya nyeupe.

Muuguzi anamsaidia mgonjwa pale kumchanja pale dawa nayo mgonjwa anamwangalia muuguzi kwa macho ya huruma sana. Mume yule ameshikwa na uwoga kwa sindano lile.

Hili ni shamba kubwa ambalo linaonekana kuwa la mimea na tunaona hapo kunaye mtu ambaye, amejikinga kistaarabu na kujikinga dhidi ya madawa ambazo ambazo ananyunyizia kwenye shamba lenyewe.

Hivi ni virutubishi ambavyo vinaonyesha kusaidia kwa ile inaitwa damu kinaonyesha maelezo kadha wa kadha yanayotolewa kwa kila mteja au kila mgonjwa anayetumia madawa haya kwa kustaarabu fulani.

Hapa kunaonekana kuwa wanaume wawili wamejikinga vikali dhidi ya chanzo cha nashuku kemikali au ugonjwa hivi.

Hili linakaa kuwa moto ambalo linasambaa kwa haraka sana, kwa shamba hili ambalo linaona mti hapo, mabaki yakiwa yamestawi, ingawa naona moto umetabakaa, inakaa kwenye .,

Hapa yaonekana kuwa mazingira ya mkunga anamsaidia mama mjamzito pale, mama mjamzito akiwa kwenye uchungu mno, tunamuona mama akiwa amevalia barakoa na amevalia glavu tayari kumsaidia mama mjamzito huyu.

Tunaona hapa hivi ni madawa ambavyo tunaona imepangwa. Kunavyo vya manjano, kunavyo vya nyeusi, kunavyo nyeupe na nyekundu ambavyo ni vya kutibu.

Hapa tunavyoona bajaji mbili ambavyo vinajaribu kupita kwenye mafuriko haya ambapo naona ni kama yako kwenye barabara. Hapo kando pia naona mtu amebebwa kwa pikipiki ambaye hatujui anaelekea wapi.

Haya ni madawa ambayo yanatumika kwa kusaidia ile kinga ya mwili kusaidiwa au kuongezewa nguvu na yako kwa wakati huu.

Kunayo huduma inaonekana hapa ya kufanya usafi ambayo tunaona mwanamke akiwa anaosha mkono chake hapo, mtoto akiwa anaangalia kwa utaratibu ambavyo anavyoosha mkono wake ili uwe safi kutumia.

Haya ni madawa ambayo yanaonekana kuwa ya kutibu ugonjwa fulani kama virutubishi vya mwili, tunavyoona vimetapakaa kutoka kwenye chupa hili ambalo ni la nyeusi.

Inaonekana kuwa kuna mafunzo au manongonezano kuhusu shughuli inayokaa kuendelea hapa ni ya kuosha mikono na kuhimiza usafi kwa maathari yetu yoyote ambayo tunajipata tukiwa ndani.

Haya yaonekana kuwa matayarisho ya kuchanja mwana ambaye ameshikiliwa pale na mama yake mwenye amevalia shanga ambavyo vinarembesha sana. Tunamuona wamekalia chini ya mti ambapo chanjo itafanyika.

Hili ni onyesho la chupa la dawa kwa rangi nyeupe inaonyesha Ibubrufen. Ibubrufen ni dawa ambayo inatumika kwa kidhi au kusaidia kukinga yale machungu ambayo yanakuja kwa mwili ukiwa mgonjwa.

Tunaona hapo kunaye mama amemleta mwanawe kwenye zahanati kupewa lile chanjo kwa mdomo, mwanawe akiwa pale anamwangalia muuguzi, muuguzi akiwa anamtabasamia msichana yule.

Kunaye mwanaume mwenye fikra jingi mno amejishika kichwa chake. Naona hili ni lile wodi la wanaume, kunaye mwenzake hapo anayejilaza kwenye kitanda akiwa na mapaipu yanayotoka kwenye uso lake.

Mandhari hii inaonekana kuwa ni ya nyumba ya mabati ambapo tunamuona kunaye mwanadada ambaye amejaa furaha sana kwenye uso lake akiwa anachotelea maji kwenye kibuyu lake hapo. Natumai ni maji ya kutumia nyumbani.

Mama amemleta mwanawe kwenye zahanati awekewe mtoto chanjo, anaona hapo muuguzi anajaribu kumwekea mtoto chanjo kile kwenye mdomo mama yake akiwa amemshikilia.

Mwanadada ako hapo na muuguzi anapewa chanjo hapo, muuguzi anamsaidia na pia naona msichana hapo ni kama kunayo mazungumzo kidogo nadhani ni ya kumtuliza roho asishtuke.

Hili ni chupa la madawa ambapo kuna madawa virutubishi ambavyo vimesambaratishwa hapo chini vya rangi ya manjano ya kusaidia mwili.

Upele umejaa kwenye mikono na miguu, na hawa wanakaa kuwa watoto wadogo kwasababu haya, hapo kando kunayo miguu mengine mdogo ambavyo viko na pia hiyo upele kama ya mwenzake hapo kando yake.

Shughuli za chanjo zinaendelea pale ambapo mama amemshikilia mwanawe ili apatiwe chanjo na muuguzi pale muuguzi wa kiume ambaye amejikinga kulingana na barakoa au kile kifaa cha kuzuia maradhi au kusambaa.

Mama amefurahia kwenye uso lake ambapo amemshikilia mwanake ambaye ni mtoto mchanga sana mrembo msafi ameandaliwa vyema kwenye mandhari hii ya hospitali ambapo naona pia kunayo neti.

Hapa panaonekana kuwa mandhari ya hospitali ambapo kuna daktari au mwenye kufanya udhabiti wa kemikali au kuangalia virusi hivi. Ama naona pia amevalia barakoa hapa, anaviangalia kwa utaratibu vifaa vyake ambavyo anatumia kwa kazi hii na vile vile naona madawa.

Hili ni kijiji ambacho, kinaonekana kuwa cha mashambani, ambapo tunaona manyumba ambavyo sio vya kisasa vimetapakaa karibu karibu.

Shughuli ya usafirisaji wa maskio unaonekana ukiendelea hapa. Kutoka kwa sikio la mume huyo tunaye muuguzi ambaye ni wa kike na tunaye wa kuime ambaye amesimama hapo kwa kumusaidia.

Hapo tunamuona muuguzi akimpa mama mawaidha ambayo tunaona muuguzi huyo amevalia barakoa akiwa amevalia sare lake la manjano hapo. Mama huyu anasikiliza kwa umakini sana.

Kunao unyunyizi wa maji au dawa inayotumika kusaidia au kunawiri yale mimea. Kwenye jumba hili tunamuona mtu huyu akiwa amejikinga sana kulingana na maradhi yale yako pale ndani.

Chengo hili la kusikitisha la umoja hapa kunayo chumba ambapo limeporomoka tunaona hapo kwenye sakafu kunayo mabati ambayo yameanguka na mbao tunaona watu wajaribu kusanya mambo kata.

Tunaona mkono ambao unakaa kuwa wa mtoto sababu ni mkono mdogo ambao uko na upele. Natumai huyo ni daktari anajaribu kuangalia jinsi ambavyo anaweza msaidia. Mtoto huyu anaangalia umbali wa ugonjwa huu kwa mkono wake.